Botique ina draw mingi na nguo za aina mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Mwangaza ni wa kutosha na mandhari ya ndani ni ya kuvutia. Mazingira yote yanaonyesha usafi, utaratibu na mvuto wa ununuzi.

Mashati yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya botiki, yakining'inizwa kwenye uamilisho au kupangwa kwenye rafu. Rangi na aina mbalimbali za mashati zinaonekana. Mazingira ni safi, mwangaza mzuri na yanavutia kwa wateja.

Mashati yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya botiki ikininginizwa kwenye kwamilisho au kupangwa kwa rafu. Rangi na aina mbalimbali za mashati zinaonekana . Mazingira ni safi yenye mwanga mzuri na wa kuvutia wateja .

Botiki ina aina mbalimbali za nguo zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Mwangaza ni wa kutosha na mandhari ya ndani ni ya kuvutia. Ikiweka mazingira mazuri ya ununuzi na starehe kwa wateja.

Viatu vinaonekana vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya botiki, kuna aina mbalimbali za viatu kwa rika tofauti vikiwa kwenye rafu safi zenye mwangaza mzuri. Mazingira ni ya kuvutia na yanafaa kwa ununuzi wa viatu.

Botiki inaonyesha sehemu ya mauzo ya viatu ambapo viatu vya wanawake vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Rafu zimejaa viatu vya aina mbalimbali na rangi tofauti. Mazingira ni safi yenye mwangaza wa kutosha na kuvutia kwa wateja.

Gari ya rangi ya manjano limesimama likiwa safi na limeegeshwa kwa utaratibu. Linaonekana kuwa katika hali nzuri. Mazingira yanayolizunguka ni safi na tulivu, yakionyesha utunzaji bora wa gari hiyo.

Gari jeusi linonokana likiwa kwenye barabara ya lami. Ni gari pekee linaloonekana kwenye eneo hilo. Mazingira ni tulivu na barabara ni safi na wazi. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri sana.

Soko la magari linaonyesha magari yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri . Aina tofauti za magari yanauzwa kutoka mpya hadi yaliyotumika. Mazingira ni safi na ya kibiashara, yakiwa na shughuli za wauzaji na wanunuzi.

Trela kubwa ya kusafirisha magari imeegeshwa kwa utaratibu. Ina miundo maalum ya kubeba magari mingi kwa wakati mmoja. Mazingira yanaonyesha shughuli za usafirishaji wa magari kwa kiwango kikubwa na kwa ufanisi.

Gari moja linaonekana likiwa limeegeshwa katika soko la magari . Imewekwa kwa mpangilio mzuri likiwa safi na katika hali nzuri ya kuuza. Mazingira yanaonyesha utulivu huku eneo likiwa limeandaliwa kwa biashara ya magari.

Gari jeupe limeegeshwa katika maeneo ya mauzo ya magari. Likiwa gari pekee linaloonekana. Mazingira ni tulivu na nafasi kubwa ya wazi inaonyesha kuwa huenda magari mengine bado hayajawekwa. Eneo linaonekana kuwa safi na limeandaliwa vizuri.

Gari jeusi limegeshwa kwa utaratibu na linaonekana likiwa safi sana. Rangi yake inang'aa chini ya mwangaza likionyesha kuwa limehifadhiwa na kutunzwa vizuri. Mazingira yanazunguka gari pia ni safi na tulivu.

Katika eneo la mnada wa magari. Gari jeupe limeegeshwa likiwa miongoni mwa magari mengine. Mazingira yanaonyesha sehemu ya biashara ya magari, yenye utulivu na mpangilio mzuri wa magari yanayouzwa.

Picha linaonyesha gari dogo jeupe lililopaki huenda likiwa ni teksi. Hakuna shughuli mingi zinazoendelea kwenye eneo hilo na mazingira yanaonekana tulivu. Gari hilo limesimama mahali penye nafasi ya kutosha likiwa peke yake bila magari mengi mengine au watu wengi karibu likitoa hisia ya utulivu au kusubiri mteja.

Mazingira ni ya soko yenye pilkapilka. Watu wananunua mboga safi zilizoanikwa. Mboga zinaonekana kuwa mpya na zina mvuto mkubwa. Wachuuzi wanaita wateja huku wengine wakichagua bidhaa bora.

Tray nyingi zilizojaa mayai zimepangwa juu ya rafu ndani ya duka. Mpangilio ni mzuri na mayai yanaonekana kuwa safi. Mazingira yanaonyesha duka lililo na usafi na utaratibu mzuri wa kuhifadhi bidhaa.

Soko linaonyesha shughuli nyingi ambapo watu wanauza vikapu vilivyotengezwa kwa mikono. Vikapu vimepangwa vizuri na vinapatikana kwa ukubwa na miundo tofauti. Mazingira yanaonyesha kazi ya mikono na utamaduni wa kienyeji.

Soko linaonekana likiwa na pilka pilka nyingi. Watu wakiuza na kununua bidhaa mbalimbali kama mboga, matunda na vyakula vingine. Mazingira ni ya shughuli nyingi. Bidhaa zimepangwa kwa mpangilio na kila muuzaji ana sehemu yake maalum.

Viatu vya mutumba vimepangwa sokoni , vikiwa vya aina size mbali mbali, vimewekwa kwenye mpangilio wa kuvutia ili kuwavutia wanunuzi. Eneo linaonyesha shughuli nyingi na harakati za biashara za mitumba.

Soko linaonekana likiwa na aina za nguo mbalimbali pamoja na bidhaa za mapambo ya kuvutia. Rangi na mitindo tofauti vinaonekana kila upande na mazingira yanaonyesha mahali penye shughuli nyingi na ubunifu wa hali ya juu.

Picha inaonyesha watu wa jamii ya ki-Maasai wakisimama kando ya barabara, wakiuuza mapambo ya jadi zilizotengenezwa kwa shanga za rangi mbalimbali. Wanavaa mavazi ya kitamaduni yenye rangi angavu. Ingawa nyuso zao hazionekani wazi, mapambo yamepangwa kwa ustadi, yakionyesha ubunifu na utamaduni wao wa kipekee.

Picha inaonyesha wanawake sokoni wakiuza mboga mbalimbali, huku nyanya zikiwa zimeonekana kwa wingi na kwa wazi zaidi. Kuna sanduku la mbao lililotumika kuweka baadhi ya bidhaa. Soko linaonekana kuwa chafu na maji yenye rangi iliyobadilika yanatiririka kwenye ardhi. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi katika sokoni la wazi la kila siku.

Jengo la ghorofa limekamilika ikiwa limejengwa kwa uimara na linaonyesha usanifu wa kisasa, dirisha na milango imewekwa vizuri na mazngira yamezenguka jengo yanaonekana kua safi na tayari kwa matumizi.

Huduma ya mali isiyohamishika zinaonyeshwa zikiwemo uuzaji, ukupangishaji na usimamizi wa nyumba na viwanja. Mazingira yanaonyesha shughuli ya biashara ya ardhi na makazi.

Jengo jipya la makaazi limejengwa kwa muundo wa kuvutia likiwa na rangi nzuri inayovutia macho. Mwonekano wake ni wa kisasa na linaonyesha ubunifu na ubora katika ujenzi wa jengo la kisasa.

Huduma za ardhi na mjengo zinaonyeshwa zikiwemo uuzaji, uhamishaji na ushauri wa uwekezaji. Majengo yanaonekana yamejengwa kwa ubora mzuri na matangazo yanaeleza maeneo yanayopatikana. Mazingira yanaonyesha huduma za kisasa za sekta ya ardhi

Mtaa wa makaazi umekamilika na kuna muonekano mzuri wa kisasa. Majengo yamepakwa rangi vizuri. Barabara zimejengwa kwa ubora na mazingira ni safi. Mandhari ya jumla yanaonyesha ubora wa ujenzi na maandalizi mazuri kwa wakaazi.

Jengo lililojengwa kwa uimara linaonekana, likiwa ni mali ya biashara ya ardhi. Muundo wake wa kisasa na mpangilio mzuri, unaonyesha ubora wa uwekezaji mzuri wa sekta ya real estate . Mazingira ni safi na ya kuvutia.

Kibao linaonyesha tangazo la uuzaji wa ardhi au viwanja. likiwa na maandishi ya kuvutia kuhusu viwanja vinavyopatikana. Linaonekana ni matangazo ya kampuni ya ardhi, yakionyesha juhudi za kuuza au kupiko watu mbalimbali. Mazingira yana biashara ya ardhi.

Picha inaonyesha sehemu inayofanana na korido au kabati la kutembea ndani ikiwa na mlango moja kwa moja mbele. Kuta zake zina rafu zilizo na mwangaza wa kupendeza unatoa mwonekano wa kisasa na wa kuvutia. Sakafu ya mbao inaonekana safi, laini na inahifadhiwa vizuri ikiongeza mvuto wa eneo hilo.

Supermarket imeonekana ikiwa tupu bila mtu yeyote. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Mazingira ni safi, yamepangwa vizuri na kuna mwangaza wa kutosha unaoangaza kila sehemu ya duka.

Nje ya supermarket kuna watu wengi wakitembea na wengine wakiingia au kutoka. Barabara ni yenye shughuli nyingi magari yakiwa yamepaki au yakipita kwa kasi na baadhi ya watu wakiwa wamekaa na wakizungumza au wakifanya manunuzi.

Supamarket inaonekana ikiwa na bidhaa mbalimbali, zilizopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu. Mazingira ni safi, na mwangaza ni wa kutosha na kuna sehemu tofauti za bidhaa kama vyakula, vifaa vya nyumbani na bidhaa za usafi.

Sehemu ya supamaketi inaonyesha nafaka mbalimbali kama michele, maharage, kunde na ndegu zikiwa zimepangwa kwa mpagilio mzuri. Kila aina ya nafaka imewekwa kweye vyombo au mifuko safi, mazingira ni safi na yana mwagaza mzuri kwa wateja.

Ndani ya supermarket kuna bidhaa mbalimbali zilizoandikwa bei na zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri. Taa zinatoa mwangaza wa kutosha na mazingira yanaonekana kuwa safi, tulivu, na rafiki kwa wateja.

Njia ya katikati ya supermarket inaonyesha sehemu ya nguo zilizopangwa vizuri. Rafu na wamilishe unaonyesha mavazi ya aina mbalimbali. Mazingira ni safi, yamepambwa kwa utaratibu na mwangaza ni wa kutosha kwa ununuzi bora.